Mnara mkubwa wa umeme unaojengwa kwa uangalifu, umeinuliwa juu ukisaidia kusambaza nishati kwa umbali mrefu kwa madhumuni ya kuwahudumia maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Nguzo kubwa ya umeme imesimama imara ikiwa na vifaa mbalimbali na nyaya zinazopita juu yake. Ikiashiria mfumo wa kusambaza nishati ya umeme kwa matumizi ya jamii na viwanda, kupitia miundo mbinu maalumu ya kitaalamu.

Nguzo ya umeme imeegeshwa imara, ikiwaimeshikilia nyaya nyingi za kusambaza umeme, ikitoa huduma muhimu ya kupeleka nishati kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa, hivyo kurahisisha mawasiliano.

Nguzo imara zimebeba nyaya nyingi za umeme pamoja na vifaa vinavyo tumika kusafirisha umeme, zinazo saidia kusambaza nishati katika maeneo mbalimbali; ziki hakikisha huduma endelevu na usalama kwa watumiaji wa umeme katika eneo husika.

Nguzo kubwa ya umeme imeegeshwa imara, ikibeba nyaya nyingi za kusambaza umeme kwa miji mbalimbali, ikihakikisha usalama wa nishati unaendelea kwa ufanisi na usalama wa wananchi.

Mitambo mikubwa ya kisasa imefungwa kwa ustadi katika eneo maalumu, ikiwa na uwezo wa kudhibiti kusambaza na kurekebisha mzunguko wa umeme kwa usahihi, jambo linalochangia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa nishati ya kuaminika kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo za umeme zenye alama ya tahadhari imesimama imara ikionyesha kuwa, maeneo haya yanahitajika tahadhari kwa ajili ya usalama wa watu. Kutokana na hatari zinazoweza kusababishwa na umeme.

Nguzo mbili kubwa zimesimama katikati ya majengo zikiwa zimebeba nyaya na vifaa vya usambazaji wa umeme, hali inaonyesha mfumo wa kisasa wa kusafirisha nishati ilikufikisha huduma hiyo muhimu kwa maeneo ya makazi na biashara.

Taa za kisasa za barabarani zimesimama juu ya nguzo imara, huku magari yakipita chini yake kwa utaratibu, taa hizo zikiratibu mwendo wa vyombo vya usafiri kwa kiwasha rangi tofauti kwa mpangilio unaosaidia kudhibiti msongamano; na kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara.

Wafanyakazi wakiwa wamesimama huku wengine wakisukuma vifaa na kutumia mashine mbalimbali wakati wakitengeneza barabara ya lami. Wakifanya kazi kwa umakini kuhakikisha usafiri bora na wakudumu katika eneo hilo.

Mwanaume amesimama kando ya barabara, akiwa amebeba gunia kubwa lililojaa majani. Analipandisha kwa uangalifu juu ya pikipiki kwa ajili ya kusafirisha bidhaa hizo kuelekea eneo lingine, ishara ya matumizi ya usafiri rahisi kusambaza mazao mjini.

Kituo kidogo kimeandaliwa kwa ajili ya huduma za pikipiki ambapo bodaboda mbili zimeegeshwa kwa utaratibu, zikiwa tayari kuwahudumia abiria kwa usafiri na haraka katika maeneo ya karibu.

Watu kadhaa wakiwa katika eneo la wazi, wanabeba takataka kwa kutumia vifaa maalumu, wakishiriki shughuli ya kusafisha mazingira, na kuweka taka katika maeneo rasmi, na kuyatupa mengine ndani ya gari la taka, ili kulinda afya ya jamii.

Gari kubwa maalumu la kubeba taka likipita barabarani, likikusanya taka za aina mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ili kuhakikisha usafi na afya bora kwa jamii na kuzuia magonjwa mbalimbali ya mlipuko yanayosababishwa na mazingira kuwa machafu.

Mapipa maalumu ya kuwekea taka yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakitoa nafasi safi na nadhifu katika mazingira, hatua inayosiaidia kudhibiti uchafuzi na kuweka mazingira salama kwa watu wote.

Mapipa matatu ya taka yenye rangi tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakitumiwa kwa ajili ya kuchanganua taka kulingana na aina yake, rangi hizo za mifuniko husaidia katika kutofautisha taka kama vile taka za kikaboni zisizochakaa na plastiki, hivyo kusaidia usimamizi bora wa mazingira.

Mifuko ya plastiki yenye taka imefungwa kwa usahihi na imekusanywa pamoja ikiwa imewekwa katika sehemu maalumu kwa ajili ya kusafirishwa au kuchakatwa ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama.

Gari kubwa la kubeba taka limejaa watu kadhaa wanaoshughulikia usafirishaji wa mazingira, wakikusanya na kusafirisha taka kwa lengo la kuhakikisha usafi na afya bora katika jamii inayozunguka na kuzuia mlipuko wa magonjwa mbalimbali.

Takataka za aina mbalimbali zimetupwa katika eneo la wazi bila kufunikwa, hali inayoweza kusababisha harufu mbaya, kuvutia wadudu na kuhatarisha afya ya mazingira na binadamu wanaoishi karibu na eneo husika.

Watu kadhaa kwa umakini mkubwa wanashusha taka kutoka kwenye gari ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi

Mapipa ya plastiki yenye maandishi tofauti tofauti yamepangwa kwa mpangilio maalum, kwenye eneo la wazi. Yakiwa na ngazi yakisubiri kutumika kwa ajili ya kuhifadhi taka, ili kusaidia katika usafi wa mazingira ya eneo linalozunguka.

Takataka za plastiki zimewekwa kwa mpangilio ndani ya chumba maalumu, zikiwa zimetenganishwa kwa ajili ya usafirishaji au uchakataji upya hatua inayosaidia katika kulinda mazingira na kutokana na uchafuzi wa taka zisizo oza.

Mapipa maalumu yenye rangi tofauti yamewekwa kwa mpangilio yakitumika kuhifadhi na kutenganisha taka mbalimbali kwa madhumuni ya usafi na utaratibu bora wa mazingira, hivyo kusaidia kupunguza maambukizi ya magonjwa.

Chombo maalumu cha kuhifadhia taka kimejaa takataka za aina mbalimbali kikiwa katika eneo lililotengwa, kwa ajili ya ukusanyaji wa uchafu ili kudhibiti uchafu wa mazingira na kuondoa maambukizi ya magonjwa mbalimbali.

Bomba kubwa la maji limewekwa kwa usalama kusafirisha maji kwa kuimarisha upatikanaji wa maji kwa watu na viumbe wengine